Rigathi Gachagua ameketi chini. Amevaa nguo ambazo zinafanana na wenzake yenye ni nyeupe na kwenye mikono ni nyekundu. Mbele yake kuna tarakilishi kubwa sana. Wengine wanamngoja akifanya kazi yake.

Watu hawa wamekuja kushangilia timu yao ikicheza. Kuna wenye wamevaa nguo ya juu yenye ni nyekundu na wengine wamevaa tu nguo zao za kawaida. Kuna wasichana pamoja na vijana.

Hawa ni wafanyikazi wa serikali. Ni wanne kwa jumla. Wamevaa vazi yenye ni mzuri sana. Watatu ni vijana. Wamenyonga tai wawili. Mmoja ni msichana na amesimama.

Hawa watu ni wafuasi wa mchezo ambayo inaendelea, wanatoka nchini Kenya. Wamebeba bendera ingine imewekwa mbele na ingine imebebwa juu. Kuna wasichana pamoja na vijana.

Watu hawa wamekuja kusherehekea ushindi sokoni. Wote wanapenda timu ya Gor Mahia. Kuna mmama mmoja mwenye amebeba mkoba mbeleni mwake yenye ni nyekundu. Yeye ni mrembo sana.

Rais wa kitambo, Uhuru Kenyetta wako na rafiki wake wa kazi, wametoka humo ndani. Nyuma yake, kuna afisa wa polisi mwenye anaendeleza usalama wa watu.

Watu hawa wamekuja kusherehekea watu hawa wakicheza. Wamevaa vazi lenye ni rangi samawati wote na kofia kwa wengine. Wamebeba mikono na wanatabasamu sana.

Hawa ni wachezaji wanne. Wote wako uwanjani. Wamevaa vazi lao la michezo na ni tofauti kwa rangi. Hapo nyuma kuna viti yenye watu wengine watakaa wakiwaangalia.

Watu hawa wamekuja kufunzwa vitu tofauti tofauti kwenye kituo hiki. Kuna afisa wa polisi ambaye pia anasikiliza mawaidha.

Watu hawa wanafanya shughuli tofauti tofauti. Kuna msichana ambaye ni muislamu. Amevaa miwani. Ameketi chini. Anatumia kompyuta yake akitabasamu. Mwingine amesimama akiongea na wafanyikazi wenzake.

Mchezaji mmoja ameanguka chini na magoti yake iko kwa mjanga ,anangangania mpira na mtu ako kando yake na anakimbia kwa kasi nyuma yao pia kuna wachezaji watatu

Wafuasi hawa wa mchezo inaendelea wamefurahi sana. Kuna wamama na wababa. Wote wametengeneza nywele na mmoja amevaa miwani. Wamebeba mikono juu na wengine wako an firimbi.

Hapa ni eneo la Huduma Center, kuna mbaba ambaye amekuja hapa kuhudumiwa, huyo mwenye anamsaidia ameweka kompyuta mbele yake na anatumia, wengine wamekaa kwenye kiti kwenye upande wa kwanza.

Wachezaji hawa wako uwanjani na wameanza mchezo wao. Watu wamekuja kwa wingi ili wawashangilie. Mmoja anataka kurusha mpira huo kwa umbali na mwingine ameanguka.

Wachezaji hawa wawili wana nguvu sana. Wamevaa nguo zao za kucheza yenye imeandikwa nambari nyuma yao. Wametengeneza nywele na ni wasichana. Kuna watu ambao wamekaa chini.

Hapa ni kituo cha Huduma Center na ni kituo cha serikali. Kuna wamama wenye wameketi hapa wanne kwenye viti yenye ni nyeusi. Wanasaidia watu kutengeneza vitu zao.

Watu hawa wamekuja pamoja ili kusaidia mwenzao ambayo wanataka awaongoze. Mama huyu ameeka mapambo ya Kenya mkononi.

Rais wa Kenya William Samoei Ruto ako na wafanyikazi wake. Wote wamefurahia sana na wamebeba kitabu ambacho kinafanana. Nyuma yao wamechora bendera ya Kenya.

Watu hawa ni wafwasi wa Gormahia, wengine, wanakimbia na mguu wako mbele kabisa, na wamevaa vazi ya hiyo timu. Wengine wamepanda gari ndani na pia juu.

Hawa ni wafuasi wa mchezo wa mpira wa Gor Mahia. Wote wamevaa nguo ili kuonyesha upendo. Wamekuja uwanjani kuwatazama wakicheza. Kuna wenye wanapuliza firimbi.

Hapa ni eneo la Huduma Centre. Wameandika kwenye ukuta jinsi wanasaidia watu. Kuna mama mmoja mwenye anafanya kazi hapa na amevaa vazi rasmi. Pia kuna kiti nyeusi.

Mchezaji huyu ameruka juu sana. Watu wanamwangalia kwa sababu anafanya kazi mzuri. Wengine wameshika kiuno na hapo nyuma kuna viti ambazo watu wanakaa.

Kwenye shamba hili wameziba kila pande yenye mtu anaweza pita bila kukubaliwa. Ameeka seng'enge na kuna miti ambazo ni ndogo ndogo na zimemea. Hapo nyuma kuna maji.

Wachezaji hawa wamepata ushindi na wamefurahia sana. Wengine wanapiga makofi na mmoja ameshika mwenzake. Wako uwanjani na kuna wenye wameketi wakiwatazama.

Watu hao wako kwenye sherehe ya serikali, wengine wameketi na kusimama pia wako. Wametengeneza jukwaa yenye ni nyeupe na kuna afisa wa polisi.

Watu hawa wamekuja kwenye kazi ya serikali yenye inaitwa Kenya African National Union. Kuna wamama na wababa , wote wamefurahia sana na meno zao nyeupe zinaonekana.

Mzungu huyo amefurahi sana. Amevaa kofia na amevaa nguo nyeusi juu na kufunga saa mkononi. Nyuma yake kuna kijana ambayo amevaa nguo nyeupe yenye imeandikwa Kenya. Wamekuja kushangilia mchezo.

Wachezaji hawa ni wengi sana na wanahitajiwa kwa nambari hii ili wacheze kwa hiyo wakati. Kuna watu ambao wameketi na wengine kusimama wakiwatazama wakiendelea na mchezo wao kwenye huu uwanja.

Huyu mwenye amevaa vizuri na kutengeneza nywele yake mwenye ameketi kwenye kiti ya chuma yenye mirangi nyekundu, amekuja kuhudumia kwenye kituo cha huduma centre. Mhudumu huyo anatabasamu akimwongelesha.

Watu hawa wanashangilia sana. Wamebeba mikono na mwingine ameshika kichwa. Wote wamefurahia kabisa. Mwingine anapiga mayowe hapo nyuma na kuna wenye wameketi.

Wachezaji hawa wako uwanjani na saa yao ya kucheza ilishafika. Kuna mpira ambayo wanapiga kutumia mguu. Wote wako na makini na wanataka kushinda.

Hili ni eneo ya Huduma Centre. Watu hawa wote wamekuja kusaidiwa kutengeneza vitu tofauti tofauti kama kipande ama vitu vya shule.

Wafuasi hawa wa watu wanacheza, watu wa Tusker, wamefurahia kuona kwamba wameshinda. Wote wamevaa nguo zenye zinafanana ila mmoja hajavaa.

Hapa ni Huduma Centre yenye iko nchini Kenya. Baba huyu mwenye amevaa kofia nyeupe na viatu nyeusi amekuja kusaidiwa na mama huyu kufanya vitu tofauti yenye anataka.

Watu hawa wako kwenye nyumba ya huduma centre. Wako watatu kwa jumla. Wawili wamesimama nje na mmoja mwenye ako ndani mwenye amevaa nguo yake ya kazi, anawahudumia.

Kijana huyu ambaye ana umri mdogo amekuja kwenye eneo la huduma centre ili kusaidiwa kufanya biashara yake yenye inatakikana sana. Msaidizi huyo amevaa miwani machoni.

Watu hawa wamekuja kusaidiwa na wahudumu wa Huduma Center . Mama huyu amebeba mtoto wake na anaonyeshwa kitu kwa karatasi na baba mwingine yenye ni nyeupe.

Hawa ni wachezaji wanne. Watatu wako pamoja na wameshikana. Wamebeba viatu mkononi. Nyuma yao kuna watu wengi wenye wamekuja uwanjani kuwaangalia wakicheza.

Wachezaji hawa wako uwanjani, wote wanakimbia sana wakifuatilia mpira yenye iko mbele yao. Wamevaa nguo tofauti ili kuonyesha kwamba wanashindana. Nyuma yao kuna miti ambazo zimemea refu.

Msichana huyu ambaye amebeba bendera ya Kenya juu na kuvaa miwani nyeusi machoni amefurahia sana kukuja kuona timu yake ikipata ushindi. Nyuma yake kuna watu ambao wameketi.

Hii ndoo wanatumia kuweka nguo chafu zenye zitaoshwa baadae ata zenye mtu anaeza eka ndio zisimchanganye na yenye ni safi.

Watu hawa ni wafuasi wa mchezo wa mpira wa Bandari FC. Wamebeba bendera juu wengine na kuna wasichana ambayo wenye wako hapo kando wakishangilia.

Watu hawa wameketi chini wakiandika vitu ambazo zimeandikwa kwenye karatasi hiyo. Wengine wamesimama na nyuma yao kuna nyumba ambayo imejengwa na mabati.

Watu hawa wote wako kwenye eneo la Huduma Center ambayo imejengwa kubwa sana, wameeka viti hapo yenye watu hukaa wakingoja kuhudumiwa. Zingine ziko hazina watu.

Hawa ni wafanyikazi wa Huduma Centre. Kuna mama ambaye amesimama mwenye anakula vizuri na ni mnene. Ametengeneza nywele na kuweka barakoa mdomoni. Maji iko kwa kila meza.

Hapa ni eneo la Huduma Centre. Kuna watu wenye wanafanya kazi hapa, wamekaa chini na mmoja ameimama. Wanatumia kompyuta na pia wengine wamekuja kusaidiwa.

Mvua imenyesha hapa na imetenengeza mtaro na maji haikimbii vizuri. Kuna mtu wa pikipiki ambayo anakimbia hapo barabarani. Pia nyumba imejengwa hapo kando.

Kuna watu wengi hapa ambayo wamejumuika siku ya leo, kuendeleza kazi ya serikali. Rais wa Kenya William Ruto ameketi chini, akipiga sahihi yake.

Wametupa takataka hapa kwenye hili mtaro. Hapo kando, kuna watu ambaye anatembea wakienda wanachoenda. Kuna magari yenye pia inakimbia kwenye barabara zenye ni mbili.

Watu hawa wamefurahia sana na wamekuja kuona watu wao wakicheza, mmoja amefunga bendera ya Kenya kwenye shingo yake na kuvaa kofia, wawili ni wafupi, mwingine ni mrefu, nyuma yao kuna watu pia wenye wamesimama hadi wazungu.

Raila Odinga, amevaa koti lenye ni mzuri na nguo yenye ni nyeupe ndani. Hapo kando, kuna watu ambaye wamesimama na mmoja ameketi. Wanamgoja aandike kile ambacho wanaandika.

Wachezaji hawa wa Kenya Airways wameshinda mchezo wao. Wao tatu wameshikilia kikombe ambacho wamepatiwa. Nyuma yao kuna mbaba ambaye amesimama. Wote wameshangilia sanaa.

Kuna mchezo ambayo inaendelea hapa ya serikali, na watu wamekuja kuitazama ,kuna mtu ambaye amesonga nywele na amesimama na kufunga bendera ya Kenya yenye Iko na rangi nyeupe ,nyekundu na nyeusi nyuma yake .

Hawa watu wote wanafanya kazi ya serikali. Wawili wanasalimiana na wengine wamesimama kando wakiwatazama. Nyuma yao kuna mwenye amevaa kofia yenye ni nyeusi.

Wachezaji hawa wamefurahi sana, wengine wamesimama na pia kuketi, wanatumia firimbi kupuliza kushangilia ushindi wao, mmoja amevaa miwani machoni.

Watu hawa wamekuja kuona kile ambacho kinaendelea. Wote ni watu ambao wamekomaa. Kati kati na wa mwisho wamevaa saa mkononi. Nyuma yao kuna watu ambao wamesimama.

Watu hawa wamekuja uwanjani kusherekea watu wao wa kucheza. Kuna baba mmoja ambaye amevaa miwani na ni mnene anatazama mwingine mwenye amesimama akiwaangalia na amefunga bendera ya Kenya kwenye mgongo wake.

Watu hawa wamekuja uwanjani kusherehekea timu yao ya Kenya ikicheza. Wamevaa vazi, yenye inafanana na kijana mmoja mwenye amesimama mbele, ameeka miwani machoni.

Watu hawa ni wasichana na vijana. Kila mmoja wao ametengeneza nywele yake kwa njia tofauti. Wamevaa vazi yenye pia haifanani. Nyuma watu wamepanga foleni na kuna afisa wa polisi mwenye anafanya wakuwe na amani.

Watu hawa wanafanya kazi katika kituo cha huduma centre yenye iko nchini kenya. Wako wasichana watatu na mmoja ni mbaba. Wamesonga nywele tofauti tofauti na wote wamevaa barakoa.

Watu hawa wako kwenye huduma za serikali. Wameketi chini ili masaa zao zifike waitwe, ili waweze kuhudumiwa na wafanyikazi wa hapa.

Raisi wa kenya uhuru kenyatta ako kwenye kazi yake ya serikali. Amemaliza kuongelesha wananchi, na tena anatoka akitembea. Kando yake kuna askari ambaye amebeba fimbo yenye ni nyeusi.

Rais wa Kenya ,William Samoei Ruto wametoka kwenye hili nyumba yenye imejengwa kubwa kwa shughuli za serikali . Nyuma yake kuna polisi ambaye anamsindikiza ili asiweze kivamiwa na mtu yeyote.

Watu hawa wako kwenye shughuli yao ya kawaida na wanafanya kazi ofisini moja. Wametengeneza madirisha na mlango ya kupita. Kuna magazeti kwenye meza.

Wachezaji hawa wako uwanjani. Wote wamefuria wakingoja kuendelea kucheza. Nyuma yao kuna watu ambao wameketi vijana watatu. Wanangoja mchezo uanze.

Watu hawa ni wengi sana kuna watoto, watu wakubwa na hata wazee . Viijana na wasichana wamekuja uwanjani kupendekeza upendo wao kwa watu wa Al Azizia Fc .

Hawa ni wafuasi wa PNU. Wanafanya kazi pamoja na kuna mkubwa Raila Odinga. Wote wamebeba glesi juu wakiongea. Nyuma yao kuna nyumba kubwa.

Hapa ni eneo la Huduma Centre, watu hawa wamekuja kupata usaidizi tofauti. Kuna msaidizi mmoja mwenye ni mumama ambaye anapita hapo kando kwenye watu wamekaa kwa viti.

Wachezaji hawa wana wafuasi wao. Wamekuja hapa kwa wingi mno ili kuwasherekea siku ya leo. Wamevaa nguo zenye zimeandikwa Kenya mbele yao na wengine wamevaa nguo tu za kawaida.

Watu hawa ni wengi sana na wamepanga laini katika kituo cha hospitali. Kuna watoto wadogo ,wamama na ata wazee. Wote wamekuja kupata usaidizi.

Msichana huyo mwenye ameshika mkono yake ameweka miwani machoni na barakoa mdomoni na pia kusonga nywele. Kando yake kuna kijana ambaye anatumia kompyuta na ako kwa bidii sana.

Watu hawa wamekuja kusaidiwa na watu wa Huduma centre kufanya shughuli tofauti tofauti, kama kurekebisha nambari ya kipande ama kuzitafuta na kuchuua pesa za masomo.

Wasichana hawa wamevaa nguo zenye rangi yenye inafanana, ila mmoja wao amevaa yenye imeandikwa mbele tuzo na wengine Gor Mahia. Wametengeneza nywele tofauti pia na kuna mtu nyuma yao.

Hawa ni watu wa wafuasi wa Gor Mahia. Mmoja wao amesimama na kubeba maandishi yenye imeandikwa kwa kwenye nguo nyeupe. Wengine wanabeba mkono juu wakishangilia.

Raila Amolo Odinga, ameweka mkono yake kwenye hiyo mashini na ako na rafiki yake hapo kando. Kuna mmama ambaye anatumia kompyuta mwenye ameketi na anaangalia upande huo mwingine.

Kijana huyo mwenye ameshinda mchezo anasalimiwa na mkubwa na wote wanashikana mkono wakipiga picha ni nguo ambayo imeandikwa R Silver Inn. Nyuma yao kuna maandishi.

Watu hawa wamekuja kwenye nyumba hili kubwa yenye iko na televisheni kwenye ukuta. Mmoja amebeba karatasi na amesimama wa kwanza. Wengine wanamfuata nyuma.

Hawa ni wachezaji, wote wana mbio kali. Kuna mpira hapo katikati na alama ambayo imewekwa kwenye uwanja ili kurahisisha mchezo. Huko kando kuna watu ambao ni wengi sana.

Watu hawa wamekuja kwa wingi, kuona rais wa kenya rais Samoe William Ruto. Wamama hawa wamefurahia, wamefunga vitambaa kichwani. Kuna pia wababa.

Wafuasi wa wanaocheza kwenye uwanja wamekuja kuwashangilia wakicheza. Wengine wameketi na kuna msichana ambaye anashangilia sana amevaa miwani machoni. Nyuma yake kuna pia mtu anapiga firimbi.

Rais mkuu wa Kenya William Samoei Ruto ametoa meno yake nje akifurahi sana, akibeba kitabu anapopigwa picha. Amevaa suti yenye inakaa vizuri sana na kunyonga tai kwenye shingo.

Watu hawa wako kwenye eneo la Huduma Centre. Hakuna mtu amekuja kusaidiwa, wako tu peke yao. Mmoja amesimama na kushika kiuno, mwingine ameketi. Nyuma yao kuna vijana na kompyuta mezani.

Hapa ni eneo la Huduma centre . Watu ni wengi. Kuna watoto, vijana, wababa. Wengine wameketi chini wakingoja waitwe ili washughulikiwe. Kuna mzee ambaye amebeba karatasi mokononi na kalamu.

Rais wa kitambo Uhuru Kenyatta, amesimama karibu na mke wake, mwenye amevaa rinda nyeupe. Amebeba Bibilia na anawaongelesha wananchi akiwaambia atafanya kazi mzuri.

Hili ni koti la Supreme nchini Kenya, umetengenezwa vizuri na ni ghorofa. Wanasema ya kwamba kila mtu ana haki ya kupenda mtu anayetaka, awe mwanamke ama mwanaume.

Wakili hawa wawili wamebeba Bibilia juu kuambia wananchi kwamba watafanya kazi kwa ukweli na kwa bidii. Wako wengi sana na wamemaliza masomo yao.

Watu hawa ni wasita, wote ni vijana na kila mtu amevaa vazi yenye tofauti na mwenzake. Kuna askari wa polisi mwenye amevaa kofia nyeusi na kando yao kuna gari ambayo imesimamishwa.

Huyu ni Uhuru Kenyatta, rais wa kitambo wa nchini Kenya. Amevaa suti nyeusi na ndani amevaa nguo nyeupe na kunyonga tai shingoni. Kando yake kuna Maraga ambayo wanazungumza naye.

Hawa ni wafanyikazi ambao wanasaidia wanavijiji hawa kwa njia tofauti tofauti. Wako na karatasi kwa meza zenye ni nyeupe na mmoja anapeana yake akiwa amesimama. Ni wababa na mmoja ni msichana.

Hawa watu wote wako kwenye mahudumu ya Huduma Center. Wengi wao wamevaa barakoa ili wasipate hewa mbaya. Mwingine anatumia tarakilishi kurahisisha kazi.

Wachezaji hawa wamefurahi sana. Wengine wamesimama na wengine nyuma wameketi. Wamebeba bendera tofauti tofauti na wanapiga firimbi. Wamevaa nguo ambazo ni za spoti.

Watu hawa wa Huduma Center, wamekuja hapa kusaidia hawa watu, kutengeneza, vitu vyao vya gari kama NTSA Good Conduct na NHIF. Kuna mkubwa mwenye ni kijana mwenye amevaa miwani amesimama hapo kando.

Hawa wote ni wafanyikazi wa serikali, wamevaa miwani wote ni wasichana na mmoja wao amebeba kitabu na kuangalia mbele. Nyuma yao kuna mzee ambaye amevaa suti.

Wafuasi hawa wa Gor Mahia wamekuja hapa wakishangilia sana. Wamewakisha moto na inatoa moshi. Wengine wamebeba nyundo kubwa, bendera na hata firimbi. Nyuma yao kuna taa ambazo zinatumiwa kuwaka na kuleta mwangaza.

Kuna rais wa nchi Kenya William Samoei Ruto na kando yake kuna msaidizi wake wa kitambo Gachagwa. Wote wamekuja kwenye mazingira hii ili kuongea na wananchi.